Watu wazima wakiwa wamekusanyika katika hema jeupe, wakipatiwa elimu ya watu wazima na mkufunzi aliyesimama pembeni ya kiwambo anachotumia kufundishia.

Wakufunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanatoa elimu kwa wanafunzi, kuhusianana na mfumo wa umeme unavyofanya kazi.

Wamama na wababa watu wazima wakiwa wameketi katika viti vya bluu katika eneo la wazi, wakipatiwa elimu ya watu wazima na mkufunzi anayetoa maelekezo kwa kutumia ubao ulioambatanishwa katika mti.

Mshiriki wa elimu ya watu wazima, akiwa anafanya zoezi ubaoni, akitazamwa na mwalimu kwa ukaribu, huku washiriki wengine wakiwa wameketi nyuma ya darasa.

Mzazi alievalia vazi la stara la kahawia akiwa amesimama katika ngazi za kituo cha malezi ya mchana na chekechea, chenye kuta zilizochorwa picha ya midoli mbalimbali.

Faili za kuhifadhia nyaraka mbalimbali ikiwa zimehifadhiwa katika rafu ya juu ya shule ya msingi, kama sehemu ya utunzaji kumbukumbu.

Darasa ya shule ya msingi lenye meza na viti, ubao wa kiwambo pamoja na ubao wa chaki, eneo la mbele huku likiwa na michoro na ramani ya dunia.

Eneo la uwanja lenye bustani za maua na miti mirefu katika shule ya msingi, pembeni mwa bustani kukiwa na majengo ya madarasa yaliyoezekwa kwa paa la mabati mekundu.

Rafu za vitabu mbalimbali ndani ya maktaba ya shule ya sekondari, vinavyotumika na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea ili kuongeza maarifa.

Chumba cha bweni ya shule ya sekondari kikiwa na vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa na chuma pamoja na meza ikiwa na viti viwili, kimoja kikiwa cha mbao na kingine kikiwa cha chuma.

Meza ndefu za kisasa zenye rafu ya milango ya bluu, ikiwa na karo na bomba la maji, ndani ya maabara ya sayansi katika shule ya sekondari.

Mwalimu wa sayansi wa shule ya sekondari akiwa anafanya jaribio la sayansi, kwa kuchanganya vitendanishi vya kemikali katika vijaruba vya vipimo ndani ya maabara ya sayansi.

Meza kubwa zenye makaro na mabomba ya maji pamoja na stuli za kukalia, vikiwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha ya vioo katika maabara ya shule ya sekondari.

Mwalimu wa sekondari akiwa anatumia kielelezo cha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula cha binadamu katika ubao, kuwaelewesha wanafunzi ili wapate kuelewa somo la biolojia kwa ufasaha.

Mwanaume aliyeketi katika kiti cha kunyolewa na kuvishwa eproni akiwa ananyolewa kwa vitendo na wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya unyoaji na ususi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliovalia sare za suti nyeusi wakiwa wameketi ndani ya ukumbi mkubwa wakifanya mtihani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanaoneshana kitu katika tarakilishi mpakato iliyopo juu ya meza wakiwa wanasikiliza kwa makini.

Muhadhara wa wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika meza zilizotengenezwa kwa alumni wakiwa wanamsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele akifundisha kupitia kiwanbo kilicho ukutani.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wanatumia talakilishi mpakato zilizopo mezani ndani ya chumba cha maabara ya talakilishi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika viti, meza ndani ya kumbi kubwa ya chuo wakifanya mtihani.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa ndani ya maabara ya tarakilishi wakijifunza kutumia mifumo mbalimbali iliyomo ndani ya tarakilishi hizo za mizani.

Wanafunzi wana mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa maalum vilivyoko katika kiboksi cha vifaa, kwa ajili ya matengenezo hayo.

Mwanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, akiwa akitumia kifaa cha kielektroniki katika ofisi yenye rafu zenye vingao vilivyoning'inizwa bidhaa mbalimbali za kielektroniki.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi ya ufundi stadi, wakiwa katika karakana na magari wakishiriki mafunzo ya vitendo ya utengenezaji mitambo ya magari.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, waliovalia mawani makubwa ya ulinzi wa macho, maski za pua na mdomo, pamoja na makoti ya kazi, wakiwa wanamtazama mwenzao anayetumia moto wa gesi kuchoma chuma.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi waliovalia makoti ya kijivu, wakiwa katika mafunzo ya vitendo ya kufungua sehemu mashine ya tanakilishi kama sehemu ya mafunzo yao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi wakiwa katika mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki aina ya simu ndani ya maabara ya kisasa ya taasisi hiyo.

Mkufunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi akiwa anawasimamia wanafunzi wa mafunzo hayo, wakifanya mtihani katika meza zenye tarakilishi za mezani.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi akiwa anatoa somo kwa wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, juu ya utengenezaji na uendeshaji wa kifaa kilichopo mezani.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, akiwa amevalia koti jeusi akishiriki mafunzo ya vitendo katika taasisi ya mafunzo hayo.

Mwanafuzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi akiwa anatoa maelekezo jinsi ya matumizi ya kifaa cha kieletroniki cha utunzaji umeme kilichopo mbele yake.

Mkufunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kutumia tarakilishi ya mezani, huku wanafunzi hao wakimsikiliza kwa makini.

Wahandisi ujenzi waliovaa vesti za reflekta za rangi ya ya machungwa kijani wakiwa katika mafunzo ya ufundi stadi wa ujenzi na upauaji wa nyumba.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa kifaa cha elektroniki ndani ya maabara kubwa ya kituo hicho cha mafunzo.